Huyu ni mkulima wa ng'ombe, mkulima huyu anaonekana kupea ng'ombe huyu dawa, hii inasaidia katika kutoa vidudu inayoleta vidudu mbalimbali ndani ya ng'ombe, hii husaidia katika kupunguza maafa ya ng'ombe kutokana na ugonjwa, pia katika kuongeza mavuno kutoka kwa ng'ombe, kama vile maziwa na nyama yake.

Haya ni ndizi kwenye shamba, tunapata kuna migomba mbalimbali ambayo yamezaa ndizi kubwa kubwa. Hapa ni kwenye usawa wa udongo ambayo umesaidia ndizi hii kumea vizuri. Hii itasaidia mkulima katika kupata riziki na katika kupata riziki katika kila siku. Hii husaidia katika kuboresha uchumi wa nchi kupitia kilimo.

Huu ni ndizi ambayo upande mwingine ni wa kijani, upande mwingine ni wa manjano. Ndizi manjano humaanisha kuwa yameiva na yametosha kulwa . Upande mwingine unaonyesha kuwa ndizi yenyewe inaeza pikwa kwa matoke ama wanaeza ngoja iive ile inaweza kulwa .

Hapa ni kwenye kipimo ya maziwa. Maziwa inayotoka kwenye wakulima na kuletwa huku ili kupimwa na kutengenezwa bidhaa mbali mbali. Watu hawa hupima uzao wa maziwa kabla kuwekwa kwenye mashini. Hii husaidia katika kupunguza uhalifu katika bei ya maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa.

Haya ni ndizi ambayo yametoka kwenye mkulima. Mkulima amepata manufaa ya kupata riziki ya kila siku kwa kumuuizia mwanabiashara ndizi hizi. Pia ambaye amenunua ndizi hizi hupata manufaa ya kwenda kuuza kwenye soko. Unapata mtu huyu anatoa kwenye gari lake ama analiegesha kuipeleka kwenye soko.

Hii ni ndizi ambayo yametolewa makande. Ndizi haya yanatolewa makande ili kuchemshwa kuwa matoke. Wale wakulima wanaopanda ndizi wako na utosheji wa chakula katika majumba yao kwa kuwa wanachemsha ndizi kuwa matoke. Pia wanauza ndizi hizi kwenye soko na kujipatia riziki ya kila siku.

Huu ni ndizi. Ndizi yenyewe imeiva. Hii imetoka kwenye shamba na imebadilisha rangi kuwa manjano kumaanisha kuwa imetosha kulwa ama kuuzwa kwenye soko. Hii husaidia katika kutosheleza chakula nchini na pia kuimarisha uchumi ya nchi inapouzwa na kupea riziki wakulima mbali mbali.

Mmea ni ndizi kwenye shamba. Ndizi hii husaidia katika kupata riziki kwa mkulima na pia kupata chakula. Ndizi husaidia katika kupunguza njaa nchini. Hii pia husaidia katika kupea pesa ama wanabiashara mbalimbali.

Hawa ni watu wanaotengeneza bidhaa kutokana na maziwa. Tunaona kuwa wanachuja maziwa ambayo imechemshwa. Wanatoa maji ili kubaki na ufuta ya maziwa.

Huu ni maziwa. Maziwa huu humekandwa ili kusaidia katika kutosheleza chakula nchini na kupea pesa ambayo anayetengeneza. Mtu huuza maziwa ti kwa bei ya juu. Pia mkulima anapata pesa kutokana na uuzaji wa maziwa huu.

Haya ni ndizi ambayo yametoka kwenye shamba. Ndizi yenyewe husaidia katika kuboresha chakula nchini pia wakulima wanapouza mandizi haya wanapata manufaa ya pesa kutumia pesa hiyo katika masilahi yao ya kila siku.

Hapa ni kwenye mahabara, kwenye mahabara huu afisa huyu wa kilimo anafanya uchunguzi wa vitu mbalimbali, anaweza kuwa anafanya utafiti wa ugonjwa uliokuwa kwenye wanyama ama kwa mimea, katika kupunguza ukosefu wa mavuno kutokana na kile.

Hawa ni wakulima wanaotengeneza chakula cha ng'ombe, chakula hii hutengenezwa, nyasi hukatwa, kuwekwa kwenye karatasi hii. Pia hii hufunikwa ili kutumiwa kwa wakati wa kiangazi, hii husaidia katika kupunguza ukosefu wa chakula cha ng'ombe wakati wa kiangazi kali.

Hapa ni kwenye kituo ya kuweka chakula ya ng'ombe, kwenye kituo hiki cha kuchunga chakula cha ng'ombe tunapata, kwamba kuna nyasi ambayo imekatwa na kufungwa, hii husaidia katika kuboresha na kupunguza wa chakula wakati wa kiangazi.

Ng'ombe kwa miguu yake

Huyu ni mama afisa wa kilimo. Mama huyu anaunda kuuza maziwa. Mama huyu anatengeneza bidhaa inayotokana na maziwa. Tunaona kuwa anaunda ufuta unaotokana na maziwa ili kutengeneza bidhaa kama vile aiskrimu ama ufuta wa kupika mboga.

Hapa ni kwenye soko. Katika soko hii tunaona kuna ndizi, ndizi yenyewe imetoka kwa wakulima. Anangoja watu wa kununua kuzipeleka kwa soko. Hii husaidia katika kuporesha utozeleshaji wa chakula njini na pia kuongeza hali ya uchumi nchini

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe. Kwenye zizi ilicho na ng'ombe kadhaa wanalishwa hapa. Ng'ombe hawa hawatoki kwenye zizi hii. Hii ni ulishaji wa ng'ombe kwenye nyumba. Hii hunasaidia katika kuongesa mafuno inayotokana na ngo'mbe hawa.